Wafanyikazi wakiwa wamevalia sare za kazi kutoka shamba la maua wakiwa kwenye eneo la kupakia maua. Wamo kwenye harakati za kuchambua, kupanga, na kuyafunga maua tayari kwa kusafirishwa nje ya nchi.